Haya ni ndizi kwenye shamba, ndizi haya yanaweza chemshwa ama yangoje yaive ama yapelekwe kwenye soko, ndizi haya ni manufaa kwa mkulima kwa kuwa ina pesa mingi na kwenye maisha ya kila siku mkulima hawezi kosa pesa za karo ama pesa za kujisaidia kwa hali ya mmaisha.

Hizi ni ndizi kwenye shamba ndizi zingingine hapa yako tayari kuchemshwa yako tayari kupelekwa kwenye soko ama yako tayari kuivishwa ili kulwa ndizi yenyewe ni manufaa kwa mkulima.

Hapa ni kwenye soko ya ndizi tunapata kuwa wakulima wengi wameleta ndizi yao kwenye sehemu ili kuongoja wanunuzi, wanunuzi hutoka katika sehemu mbalimbali ili kuchukua ndizi hizi kwa wingi, hii husaidia katika kuimarisha uchumi wa nchi na kutosheleza chakula kwenye nchi.

Hii ni ndizi ambayo maganda yake imetolewa mtu huyu anatowa maganda ya ndizi haya ili aweze kuyauza, ndizi ni chakula ambayo husaidia mkulima kupunguza ukosefu ya chakula kwenye mji.

Hawa ni ng'ombe wanaolishwa ndani ya zizi bila kutoka pia wanapata maji ndani ya zizi hili. Ng'ombe hawa wanaonekana kushiba kwa kuwa wamewekewa chakula ya kutosha . Dawa ya ng'ombe hawa huwa juu kulinganishwa na ng'ombe wanaotembea kujitafutia chakula.

Hawa ni ng'ombe kwenye zizi ng'ombe hawa wanakamuliwa na mashine, tunaona kwamba mashine imewekwa kwenye titi yao ili kutoa maziwa hii huongeza mapato kutoka ng'ombe na kustawisha utumiaji wa teknolojia katika ukulima.

Hawa ni wakulima wanaosafisha ng'ombe, ngombe hao wanasafishwa kutumia dawa ili kupunguza madhara ya wadudu, wadudu kama vile kupe husambaratisha mavuno kutokana na magonjwa tofautitofauti ng'ombe hawa.

Haya ni ndizi ambayo yametoka kwenye shamba, ndizi haya yako tayari kuchemshwa ama kupelekwa kwenye soko. Hii itapea manufaa kwa mkukulima aliye toa kwenye shamba lake. Pia inasaidia nchi katika kupunguza ikosefu wa chakula.

Huyu ni mkulima anaye nyunyuzia dawa kwenye ngombe wake. Kunyunyuzia dawa kwenye ng'ombe husaidia kutoa wadudu kama vile kupe. Kupe hunyonya damu kwenye ngozi ya ng'ombe na kusambaratisha mazao kutoka kwenye ng'ombe huyu.

Hii ndizi iko kwenye shamba ndizi yenyewe iko tayari kuchemshwa, kupeleka kwenye soko ama kugonja iive ili itumiwe kama chakula juu naona kuwa hii mti imewekwa ili kusaidia isianguka kutokana na mazao kubwa ya ndizi hii.

Haya ni mahindi yaliyo kwenye shamba mahindi yenyewe yametosha kuvunwa hii ni ishara ya utosheleshaji wa vyakula nchini, mahindi husaidia pakubwa katika kustawisha chakula kwenye nchi.

Hii ni uji ambayo inapikwa , watu hawa wanapika uji kutoka wimbi ili kutenegeneza uji, uji yenyewe ina manufaa kwa aliye na upungufu wa nguvu kwenye mwili wake.

Mama huyu anakamua ng'ombe. Ng'ombe yenyewe amefugwa kamba kwenye miguu ya nyuma ili iweze kusimama na kupea muda mama huyu kukamua ng'ombe kwa amani bila tatizo lolote.

Hapa ni kwenye soko soko hili ni la ndizi nyingi ,wamama hawa wanauza ndizi ambayo yameiva ndizi haya yanaweza kulwa hapa hapa ndizi yafaa kuoshwa kabla ya kukula ili kuzuia kula bakteria.

Hawa ni wakulima wanaotengeneza chakula ya ng'ombe. Hii husaidia katika kutosheleza chakula ya ng'ombe wakati wa ukame chakula hii hufunikwa kwa karatasi ili kutengeneza silaji.

Hapa ni kwenye afisi ya kilimo . Afisa huyu anaonekana kupea wakulima walionao mawaidha ya ukilima hii usaidia katika kuongeza mavuno inayotokana na ukulima.

Huyu ni afisa wa kilimo afisa huyu anaonekana kwenye maabara akifanya utafiti wa maziwa. Hii ni kwenye maabara ya kuchunguza hali ya maziwa pia hii husaidia kuimarisha mazao kutoka kwa ng'ombe.

Haya ni mahindi changa yanayofaa kupaliliwa. Mahindi yenyewe itasaidia nchi katika kutosheleza chakula. Hii husaidia katika kupunguza njaa kwenye nchi mahindi haya yanaonyesha kuwa mbolea yalitosha vizuri.

Huyu ni mama anayekamua ng'ombe, ng'ombe huyu ni ng'ombe wa maziwa anaonekana kutoa maziwa inayostahili kisha kuuzwa na mama yule na kupata kipato cha kila siku na pia kulisha watoto wake, huo ni biashara ya raisi kwenye ukulima.

Hawa ni maafisa wa afya. Wanapima uzao wa maziwa huu. Maziwa yenyewe imetoka kwa wakulima mbalimbali. Hii ni kusaidia katika kustawisha ubora wa maziwa unaotoka kwa wakulima.

hii ni ndizi inayomea, ndizi yenyewe imewekwa mbolea ili kuimarisha kabisa ndizi yenyewe. Mbolea inasaidia katika kuongeza mavuno ya ndizi. Katika shamba hili tunaona kwamba ndizi ni kadhaa. Manufaa kutokana na shamba hii ya mgomba mingi.

Haya ni ndizi ambayo yameiva kwenye shamba. Ndizi huonja rangi ya manjano kuonyesha kuwa yameiva. Itasaidia mkulima kwa kupata pesa kwa kuuza kwenye soko au ukuzaaji wa soko kwenye nchi.

Hawa ni ng'ombe kwenye zizi, ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wana tatizo. Ng'ombe wengine wamelala kuonyesha ukosefu wa dawa ama shida yoyote ile inayoangamiza ng'ombe hawa. Hii huleta hasara kubwa kwa mkulima mwenye ng'ombe hawa.

Haya ni ndizi yaliyo kwenye soko. Ndizi haya yanataka kusafirishwa kwenda kwa wanunuaji ama kusafishwa kwenda nchi ingine. Hii usaidia katika kuzawisha uchumi wa nchi na pia kutoshelesha chakula yaliyo kwenye nchi.

Hawa ni wamama wanaochuja maziwa ,wanachuja maziwa ili kutengeneza mradi inayotokana na maziwa. Hii huonyesha kuwa kuna utosheleshaji wa maziwa katika sehemu hii ,pia wamama hawa wako na manufaa kutokana na maziwa kwa kuwa maziwa huongeza proteini kwenye mwili.

Huyu ni mkulima kwenye shamba la ndizi. Ndizi yenyewe inaonekana kua ni changa. Mkulima huyu anaeza kua anaweka usalama kwenye shamba lake la ndizi ili kuzuia mazao yake kuibwa.

Hii ni mahindi ambayo imeharibiwa na wadudu. Wadudu huharibu chakula kwenye shamba kabla ya kupata mavuno. Hii hupunguza utoshelezaji wa mimea kwenye nchi. Hii hufanya nchi kutegemea nchi za kigeni kwenye kupata mahindi.

Huyu ni daktari anayeweka mbegu kwenye ng'ombe. Mbegu yenyewe ni ya kisasa na imeboreshwa kiafya na kimazao. Ng'ombe huyu ataongeza mazao yake ya kila siku kupitia kwa mbegu hii.

Haya ni maziwa yanayotoka kwenye titi la ng'ombe, maziwa yenyewe inapita kwenye paipu inaenda kwa chupa cha kuwekelea ili yapimwe na kupelekwa kwenye soko. Teknologia imesaidia kuongeza mavuno kutoka kwenye ng'ombe.

Haya ni mahindi ambayo yametatizwa na ugonjwa wa mahindi. Ugonjwa huu hutokana na wadudu ama mimea ambayo si sawa. Mbegu inawezakuwa ilikuwa imeharibika ama shamba lenyewe halifai kupandwa mahindi.

Haya ni ndizi kwenye soko. Ndizi haya zinatoka kwa wakulima mbalimbali. Ndizi hizi zimewekwa kwenye lori ili kusafirisha kwenda kwenye soko nyingine kwenye nchi ya Kenya. Hiyo inasaidia katika kuboresha upataji wa chakula.

Hawa ni maafisa wa kilimo wanaotegeneza mali kutoka kwenye maziwa, wanategeneza bidhaa kama vile ice crimu kutokana na maziwa. Hii uongeza bei ya bidhaa inayotokana na maziwa. Pia wanasaidia wakulima kununua maziwa yao.

Hapa ni kwenye josho ya ng'ombe. Josho hili husaidia kutoa wadudu kama vile kupe inayosambaratisha mazao ya ng'ombe. Pia hupunguza magonjwa yanayoshika ng'ombe kupitia vidudu mbalimbali.

Haya ni ndizi yanayo safirishwa kutika kwenye mkulima kwenda kwenye soko. Wanunuzi hupata ndizi haya kwenye soko. Mkulima hupata manufaa kwa kuuza ndizi haya kwa wauzaji wanayouza kwenye soko. Hii hustawisha uchumi ya nchi .

Haya ni maziwa kutoka kwa wakulima, wakulima huleta maziwa yao huku ili kupata pesa zao, hii husaidia katika kujitosheleza kwa maisha ya kila siku na kukimu mahitaji ya ng'ombe wao.

Hii ni utumizi wa teknolojia katika kilimo, ng'ombe huyu anakamuliwa kwa kutumia mashini ,huyu anakamuliwa akiwa anaendelea kukula chakula. Mtu hafai kuwa karibu na ng'ombe wakati wa kukamua na mashini.

Hawa ni wanasayansi wanaofanya utafiti. Wanaonekana kuvalia gambuti ya color nyeupe, aproni ya color nyeupe kuonyesha hawa ni wanasayansi wanaopenda utafiti wa somo la kilimo.

Hapa ni kwenye shamba, shamba lilo linaonekana kua na mavuno mazuri ya ndizi. Ndizi yenyewe ina rangi mzuri ya kijani . Inaonyesha kwamba shamba lenyewe liko na mbolea ya kutosha.

Haya ni ndizi ambayo yametoka kwenye shamba. HIzi yenyewe yako tayari kupelekwa kwenye soko ama kuchemsha ikuwe matoke. Ndizi huimarsha utosheleshaji wa chakula kwenye nchi na pia kuongeza uchumu ya hizi.

Huyu ni mama anayechonga ndizi. Ndizi haya yanachemshwa yawe matoke. Ndizi hii husaidia katika kutosheleza chakula nchini. Pia husaidia kuimarisha kinga ya afya mwilini, ndizi yenyewe husaidia mwili kupata vitamini

Hili ni josho la ngombe, ngombe waningizwa katika josho hili ili kutoa kupe walizonazo, inaongeza manufaa ya ngombe na kumpunguza namba za ngombe zinazokufa.

Haya ni ndizi yanayosafirishwa yanatoka Kwa mkulima unaenda Kwa mwanabiashara, ndizi Iko na manifaa mingi Kwa afya na kwnye mnunuzi muuzaji anapata pesa ndizi isipia mkulima anapata za Kila siku za kutumia.

Haya ni ndizi ambayo yametoka kwenye shamba, ndizi yenyewe inaweza oshwa kupika matoke ama yangoje yaive ikulwe ikiwa hivyo, ndizi haya husaidia wakulima kupata pesa.

Haya ni ndizi yanayotoka kwa shamba, yenyewe inaweza kuwa kwa soko ama yametoka kwa mkulima mwenyewe, mkulima hupata faida kubwa kutokana na uuzaji wa ndizi hii.

Huyu ni mama anayechoga ndizi. Anachoga ndizi haya ili kuchemsha. Ndizi imesaidia bara la Africa kuzuia janga la ukosefu wa chakula. Ndizi yenyewe ina manufaa katika afya ya damu hasa watoto.

Katika shamba hili kuna mahindi kwenye upande upande, katikati ya mahindi haya kuna mboga ya kienyeji ambayo ni manufaa kwa mkulima wa biashara, mboga yenye huwa na pesa mingi.

Huyu ni mkulima anayepanga ndizi zake. Ndizi yenyewe inaonekana kuiva vizuri, anatoa kwenye shamba lake ilikupeleka kwenye soko ama kuchonga iliao achemshe.

Hapa ni kwenye zizi ya ng'ombe. Ng'ombe yenyewe yanaonekana kulala kwa maumivu. Wengine wamefura tumbo, wengine hawana afya kabisa. Ng'ombe wawili ama watatu wamesimama kuonyesha kuwa kuna ukosefu wa daktari.

Hii ni maabara, katika maabara hii kuna mtaalamu anayefanya utafiti kuhusu kilimo na dawa za kilimo. Anaeza kuwa akifanya utafiti wa ugonjwa za kisasa katika mimea au wanyama.

Huyu ni mkulima anayekamua ng'ombe, ng'ombe yenyewe anaonekana kuwa kosa chakula, kwenye mjanga hunaonekana hakuna nyasi inaweza kupea wanyama hawa chakula ata mazao ya ng'ombe huwa chini sana.

Hapa ni kwenye kituo cha kupima maziwa watu hawa uonyesha kupima maziwa, maziwa enyewe imetokea wakulima wenye area hili wakulima wa maziwa hupata manifaa kubwa ya biashara hili.

Huyu ni mkulima wa ng'ombe wa maziwa. Anaonyeshwa kufurahishwa na kazi yake ya kukamua ng'ombe. Amevalia aproni yenye rangi ya kijani. Maziwa imekuwa adimu kupatikana katika nchi ya Kenya. Wakulima wa ng'ombe hupata pesa mingi kutokana na maziwa yanayotoa kwenye mashamba yao.

Huyu ni mkulima wa ngombe, yeye hufuga ngombe ya maziwa, ako katika shughuli za kukamua ngombe ili aweze kuoata maziwa, maziwa imekua jambo kuu katika biashara ya Kenya. Wakulima wa maziwa hupata pesa mingi kutokana na uuzaji wa maziwa haya.